Sehemu ya mji. Watu wanaonekana wako katika hali ya kutengeneza stima, vilevile barabarani limesheheni magari ya watu binafsi, magari ya kusafirisha abiria hadi pikipiki. Pia mijengo ya ghorofa inaonekana.

Kampuni aina ya ule wa umeme unaonekana kuwa umejengwa katika uwanja mkubwa ambao unaonekana hauna mijengo mingineyo. Kwa umbali milima na mabonde inaonekana na miti yanasheheni mazingira.

Kampuni, ambao imejengwa katika uwanja mkubwa, angalau bomba inaonekana kua yakitoa moshi angani. Mijengo, kama vile ya nyumba, waya ya stima, na tingatinga, inaonekana.

Vituo vya umeme zenye zimebanwa yaani chapisho danger hatari linaonekana limeshikilia transfoma ya stima. Mjengo wa nyumba, mti na mmea wa ndizi unaonekana.

Kampuni, moshi wa rangi ya kijivu unaachiliwa angani. Barabara ya kuingia, mijengo ya ghorofa, bomba ya rangi ya kijani, mimea na bwawa ya maji inaonekana.

Kampuni, moshi wa rangi ya kijivu unaachiliwa angani. Mijengo, magari ya watu binafsi, hema, bomba tenki na milima inaonekana kwa umbali.

Mto unaonekana kuwa unapita na maji yake ni machafu, pale angalau kunaonekana kuna mtu ambaye anachota maji. Wengine wanaonekana ndio wanafua. Mijengo ya nyumba, hii sehemu yamejengwa na mabati.

Sehemu ya hifadhi ya wanyama .Wanyama pori wanao onekana ni punda milia na swara chache. Mmea unao sheheni kumea ni nyasi ,ambao unaonekana angalau umekauka ,na nyuma kunaweza kuonekana kuwa Kuna kichaka .

Mjini, ghorofa aina ule wa KICC unaonekana kuwa kuna mjengo wa rais wa kwanza wa Kenya, Jomo Kenyatta unaonekana.

Hifadhi ya wanyama, barabarani unaonekana kua kuna punda milia ambao unaonekana kula nyasi kwa umbali jengo angalau ya ghorofa yanaonekana.

Kichakani, wanyama pori aina wa swara wanaonekana wako katika shughuli yao ya kula nyasi. Pale vile kunaonekana kuwa kuna mti ambao unaomea pekee yake.

Barabarani, inaonekana kuwa kuna magari angalau yamesheheni wasanii, ambao wanaonekana kuwa wanachukua picha na video na simba ambao wanaonekana kuwa na barabara.

Bomba mkubwa angalao unaonekana kuwa unapita juu ya mto. Linaonekana kuna wafanyakazi wanafanya kazi ya kukata bomba hilo. Vile vile kuna tractor na mto ambao unaonekana kuwa ndio unapita hapo kando.

Mto unaonekana kuwa limesheheni taka. Pale inaonekana kuna mtu ambaye amevalia mavazi ya rangi ya samawati. Anapita katikati mwa taka huo. Kando kuna mimea ambayo yanayomea.

Hifadhi ya wanyama. Kunaonekana kuwa kuna wanyama wawili wanyama pori aina wa ndege. Wanaonekana kuwa wanatembea katika hifadhi cha wanyama hiyo. Mmea aina wa nyasi ndio unasheheni kumea na kwa umbali naweza kuona mijengo ya ghorofa.

Wanafunzi ambao wamevalia sare, wanaonekana kuwa wamesimama. Wanajiangalilia mwanamke ambaye ameshika jembe, anaonekana kuwa anauziba ama kupanda mti. Nyuma, mijengo ya ghorofa yanaonekana.

Mto ambalo linapita kati ya kijiji fulani linaonekana kuwa limesheheni taka. Kuna watu ambao wamevalia vesti ya rangi ya kijani. Kwa umbali mijengo ya nyumba inaonekana.

Watu ambao wamevalia vesti ya rangi ya kijani wanaonekana kuwa wanasaidiana na kujaribu kusafirisha mto. Kwa mbali taka yanaonekana kuwa yametapakaa na mijengo ya nyumba , angalau ya mabati inaonekana.

Kunaonekana kuwa kuna mto ambao limesheheni taka na watu ambao wamevalia vesti rangi ya kijani wanaonekana kuwa wanajaribu kusafisha mto huu. Kwa umbali mijengo iliyotengenezwa kwa mabati na mengine mawe inaonekana.

Bomba mkubwa nyeusi inaonekana kuwa linapita. Kando kuna wanyama aina ya ng'ombe. Inaonekana kuwa ndio wamekuja kunywea maji. Nyuma kunaonekana kuwa na miti ambayo yanayomea.

Wanawake wengine wao wanaonekana wamevalia madera wakionyesha kua wanafua, vilevile kwa umbali kuonaonekana kua na manguo ambao yameanikwa na miti yanaonekan kua mbali

Mto unaonekana kuwa unapita. Maji yake ni machafu. Pale wanawake waonekana kuwa wanafua. Mjengo ya nyumba umetengenezwa angalau na mabati.

Hifadhi ya wanyama inaonekana kuwa nyasi na miti inaonekana kuwa zinatawala na kumea na ziko katika rangi ya kijani. Wanyama pori kama vile mbuni na swara yanaonekana.

Sehemu ambalo linaonekana kuwa lina taka ambayo yametapakaa. Kunaonekana kuwa mtaro ulikua umechimbwa saa hii inaonekana. Kwa umbali watu wawili wanaonekana kuwa wamebeba gunia mgongoni.

Mwanaume ambaye anaonekana ameshikilia mtungi wa rangi ya njano anaonekana amemnywesha na kumwagilia maji mmea ambayo umeekewa katika shimo. Kando, kuna mtu anayeonekana kuwa ameinama .

Mtaro, unaonekana kuwa umechimbwa . Hapo ndani kuna bomba kubwa linaloonekana . Kuna wafanyikazi ambao mmoja anaonekana ameshikilia bomba ya rangi ya kijani . Kando ni jengo linalo mabati inaonekana.

Mjini, umati wa watu umesimama. Unajiangalilia trekta aina ya kiwavi ukiporomosha ghorofa. Kunaonekana kuwa kuna mto ambao unapita. Nyuma unaweza kuona majengo ya ghorofa na posti za stima.

Sehemu ya kijiji , mto unaonekanga leo unapita kati ya kijiji huu, nyumba inaonekana kuwa vimetegenezwa kutumia mabati, inaoneka kuna manguo ambayo yameanikwa.

Shule ya msingi, watoto ambao wamevalia sare wanaonekana wamesimama wengine wao wameshikilia miche za miti. Angalau watu wawili wanaonekana kuwa wanapanda mti.

Takataka za chupa inaonekana yametapakaa. Wanaume wawili, angalau wameshikilia gunia, waonekana kuwa wao ndo huzirokota na kusanya hizo chupa. Mazingira yanaonekana kuwa ya rangi ya kijani. Juu kuna mimea, angalau yanamea.

Sehemu ya mji. Mto unaonekana kuwa unapita . Kwa umbali unaweza kuona lori na magari mengineo. Wapita njia wanaonekana kuwa wanapita na pia mijengo ya nyumba na ma ghorofa yanaonekana.

Mto unaonekana ukipita. Pale, unaweza kumwona mtu ameshikilia gunia. Inaonekana kuwa anaurokota taka. Nyuma, unaweza kuona taa za barabara , mijengo ya nyumba na mimea ya rangi ya kijani yanaonekana.

kijijini watu watatu wanasaidiana kusukuma mkokoteni, ambao umesheheni magunia. Wapita njia, magari ya watu binafsi, taa na posti za stima, mijengo ya nyumba yanaonekana.

Nyumba inaporomoshwa na aina ya trekta ya kiwavi. Nyuma, kuna mijengo ya ghorofa na wapita njia ambao wanaoenekana wakipita. Kunaonekana kuwa bado kuna mti kando ya trekta hiyo.

Shule ya sekondari, huonekana kuwa na somo, kopmyuta. Aangalau kompyuta umewekelewa unaangalia picha. Pale mezani huonekana kuwa na kitabu na kalamu, nyuma tunaweza kuona mwalimu ambaye amesimama.

Mwanaume ambao amevalia buti za mvua. Mkononi ameshika ndoo, na mgongoni amebeba gunia ya rangi wa njano. Anaonekana akitembea katika mazingira ya maji machafu.

Myama pori aina la tembo, anaonekana kuwa linakula matawi kutoka kwa sehemu ya mti. Nyuma yake watalii wanaonekana kuwa wanaangalia wengine wakichukuwa mavideo.

Bomba la rangi ya kijani kibichi linaonekana limechimbwa kutoka ardhini. Kando yake, mwanamume ambao amefunga kichwani mavazi ya rangi ya njano. Mkononi anaonekana ameshika kifaa.

Biwa la taka ambalo limeakishwa moto linateketea watoto ambao wamevalia sare ya shule wanaonekana wakipita. Kwa mbali mijengo ya nyumba ile anglao ya mabati, ukuta na miti yanaonekana .

Mnyama pori, aina wa swara ,mwenye pembe ndefu anaonekana akitembea, kwenye barabara la vumbi. Nyuma kuna mandhari ya jiji, lenye majengo makubwa makubwa yanaonekana.

Gari jeupe linaonekana likipita katika barabara la vumbi. Mbele yake, twiga anaonekana akitembea. Kwa mbali, mijengo mikubwa angalau mandari ya mjini yanaonekana.

Biwi la takataka limetapakaa. Maji machafu yanaonekana yakipita. Wanyama aina ya nguruwe wanaonekana wakichokora taka. Mijengo ya numba imejengwa na udongo inaonekana.

Uwanjani. Wasanii ambao wamevaa mavazi ya kuigiza wanaonekana wakijiandaa. Stuli zimepangwa katika laini. Kunaonekana kuna watu uwanjani.

Watoto wa shule ya msingi wanaonekana wametabasamu mikononi wako na mimea ambavyo imewekwa kwa karatasi ya plastiki na wameshikilia mikebe ya kunyunyizia mimea maji wamesimama kando ya shimo.

Mwanaume ambaye amevalia buti ya mvua , kofia ya chuma, mavazi ya rangi ya kijani anaonekana ameshika gunia akirokota taka. Mijengo ya nyumba inaonekana kwa umbali daraja linaonekana likiwa na watu.

Picha inaonyesha mtaro mkubwa uliochimbwa ardhini na ndani yake kuna bomba kubwa na maji au ya maji taka. Hii inaonekana kuwa sehemu ya kazi ya miundo mbinu na usambazaji wa maji au ujenzi wa mifumo wa maji taka katika eneo la makazi.

Chui mwenye doadoa nyeusi na manyoya ya rangi ya kahawia anakunywa maji. Ako katika hifadhi ya wanyama ambapo miti na nyasi unaonekana ukimea.

Picha inaonyesha watoto wa ndovu, wengine wao wakiwa majini, na mmoja, akijirushia mchanga mgongoni. Kamba, ambao watalii wamesimama nyuma, wanaonekana kuwa wakichukua picha na kamera zao, wengine na simu.

Pundamilia wawili ambao wako katika hifadhi cha wanyama mjini wanakula nyasi. Kwa mbali mijengo makubwa la ghorofa yanaweza kuonekana. Anga ni ya rangi ya samawati.

Watalii ambao wamesimama nyuma ya kamba wanajionea vidanga ambao wanacheza kwa mchanga. Mtu ambaye amevalia mavazi ya rangi ya kijani mkononi akona jembe.

Picha inaonyesha soko la mboga ambalo lina bidhaa mbalimbali kama viazi, mihogo, nyanya, vitunguu, na mboga za majani. Bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vikapu na meza. Kuna wauzaji na wanunuzi wakifanya shughuli zao.

Darasani wanafunzi wa kike ambao wametabasamu wanaangalia kompyuta. Mezani kalamu na kitabu vinaonekana. Ukutani picha yamebandikwa.

Msituni, mnyama pori wa aina ya twiga, anatembea. Mmea na miti unaonekana kuwa katika rangi ya kijani. Mawingu yanaonekana.

Mtu ambaye amevalia kofia ya chuma ya rangi ya njano, koti ya mvua, mavazi ya rangi ya kijani ,mkononi anaonekana ameshikilia gunia akirokota taka. Mijengo ya nyumba, miti na daraja, ambalo liko na watu, linaonekana.

Picha, inaonyesha mandhari ya kijani kibichi yenye nyasi, na miti, huku milima, ikionekana kwa mbali chini ya anga ya samawati, lenye mawingu machache. Majengo, yaliojengwa karibu na mto, yanaonekana.

Mto wa maji chafu unaonekana ukitiririka. Kuna watu wanatekeleza wajibu wa kusafisha mto huo. Kuonekana kuwa kuna nyumba za mabati, mawingu angani na makaratasi zimetapakaa.

Watalii wanapea twiga chakula wakiwashika. Bomba ya rangi ya kijani unaonekana ukipita. Ndoo ya rangi ya samawati umejazwa maji. Kuna mwanaume ambaye anapiga picha.

Kuna mbuni wanne ambao wanaonekana wakipita. Kuna ghorofa kwa umbali. Mbele ya wanyama hao kuna barabara ambalo linapita hapo. Ardhini nyasi ya manjano ndio imemea.

Kuna mawe nyuma ya mbogo, kuna mimea ambayo inamea, nyasi nayo ni ya kujani kibichi kisha kuna mbogo anaonekana kuwa amesimama anaangalia mpigaji picha.

Watu watatu ambao wamevaa nguo za rangi ya kijani wanaonekana wamesimama. Vidanga vitatu vinaonekana vikisimama vikitembea. Ardhini kuna miti ambazo zimetapakaa.

Nyasi wa rangi wa majano ndio inaonekana kuwa imemea uwanjani miti moja moja imemea kwa umbali, mawingu uonekana nyeupe angani.

Sehemu ya mji, basi enye jina City hoppa sani ya nambari KDR 150Y likiwa limeegeshwa kando ya barabara kungojea abiria.

Dalala ambalo linaonekana kuwa limesheheni abiria ndani. Pale juu kunaonekana kuwa kumeekelewa saini chapisho ambalo linasoma Nakuru direct shuttle. Inaonekana kuwa kuna watu ambao wamesimama nje na wengine wako katika gumzo.

Sehemu ya mji. Mtu ambaye amevalia vesti ya rangi kijani mkononi anaonekana ameshika sahani chapisho ambayo inaonyesha sehemu kadha wa kadha. Watu wapita njia wanaonekana pia kuna magari.

Jukwaani, watu ambao wamevalia mavazi ya rangi ya zambarau. Wengine wao wanaonekana kuwa wameshikilia saini cha picha. Yale mabasi ya kusafirisha abiria yameegeshwa. Nyuma mijengo ya ghorofa yanaonekana.

Sehemu ya mji unaonekana kuwa kuna wapita njia ambao wanapita. Mbele kunaonekana kuna jukwaa la magari ya abiria. Kwa umbali ni jengo ya ghorofa inaonekana.

Sehemu ya mji. Afisa wa trafiki anaonekana kuwa anafanya kazi yake. Pale barabarani, inaonekana kuna magari, abiria, na magari ya watu binafsi. Majengo ya ghorofa na wapitanjia pia wanaonekana.

Sehemu ya barabara kuu, barabara imesheheni lori, pikipiki, magari ya watu binafsi, nyuma kwa umbali kunaonekana kuna mijengo ya ghorofa. Taa za barabara na angalau wapita njia wanaonekana wakipita.

Jukwaani kuna basi yenye saini ya chapisho KDS 386E, imeegeshwa kando ya barabara. Pale kunaonekana kuwa kuna saini chapisho, inaonyesha sehemu basi hilo linapeleka wateja. Vilevile mijengo ya ghorofa inaonekana.

Sehemu ya mji. Basi yenye sahani ya nambari KCZ 262N linaonekana limeegeshwa kando ya barabara. Limechorwa picha angalau ya kuvutia wateja. Vile vile linaonekana kuwa limebanishwa saini chapisho.

Jukwani, kuna baadhi ya daladala ambayo yameegeshwa pale. Juu, kunaonekana kuna sehemu imechapishwa ambayo inaonyesha sehemu inapeleka wateja. Vilevile jengo la ghorofa angalau watu wanaonekana.

Sehemu ya mji. Basi yenye jina, ENABLED, limeegeshwa kando ya barabara. Pale kunaonekana kuwa kuna mwanaume ambaye ameshikilia saini chapisho. Amevalia vest ya rangi ya jano. Vilevile, kunaonekana kuwa majengo ya nyumba yanaonekana.

Jukwaani. Basi yenye sahani ya nambari KDM 340K linaonekana kuwa liko na mchoro wa kuvutia ili kuvutia wateja.

Sehemu ya mji. Yaonekana kuwa kuna daladala ambayo yameegeshwa kando ya barabara. Yaonekana kuwa yameekelewa mle juu saini chapisho. Kuonyesha mahali yanayopeleka abiria. Mle, wapita njia na mijengo ya ghorofa yanaonekana.

Jukwaani, pale kuna basi ya rangi ya samawati mbali limeekelewa chapisho linaloonyesha sehemu inayosafirisha abiria. Vile vile pale kuna baadhi ya vitu vinavyochuuzwa na angalau wapita njia wanaonekana.

Barabara kuu. Bararaba yenye imesheheni laini tatu ambazo zote ni zimesheheni magari. Nyuma taa za barabara, mijengo ya ghorofa, na ngalau zenye chapisho na pia miti inaonekana.

Sehemu ya mji. Mabasi yakusafirisha abiria yanaonekana kuwa yameegeshwa kando ya barabara. Taa za trafiki, jengo ya ghorofa, wapitanjia na angalau miti yanaonekana. Afisa wa trafiki pia wanaonekana.

Basi aina ya Citi Hoppa yenye sahani ya nambari KBT 248D inaonekana kuwa liko katika mwendo. Vile vile kunaonekana kuwa na watu angalau wanapita na mijengo ya ghorofa ambayo yanaonekana.

Sehemu ya barabara kuu inaonekana kuwa kuna daraja ambalolinasoma don't overspeed .Barabarani kunaonekana kuwa daladala inapita na pia umati wa watu unaonekana.

Jukwaani kuna baadhi ya mabasi ambayo yameegeshwa kando ya barabara. Saini ni chapisho linaloonyesha sehemu gari hizo zinapeleka abiria, imeshikiliwa na mwanaume amevalia mavazi meupe.

Basi yenye jina Vans Twins inaonekana kuwa liko katika mwendo. Limepakwa marangi tofauti tofauti. Mle ndani, mnaonekana kuwa kuna abiria. Vilevile, magari ya kusafirisha abiria na mijengo ya ghorofa yanaonekana.

Jukwani kuna baadhi ya madaladala ambayo yameegeshwa pale. Daladala lenye salia nambari KDH 042J limeekelewa saini chapisho ambalo linaonyesha safisho la abiria kama vili Mau mau na Longonot.

Jukwaani basi lenye sanya nambari KCY 4654 na kama limeegeshwa kando ya barabara. Mlangoni kuna saini chapisho ambalo limebanwa pale.

Jukwaani magari aina daldala kuwa amefunguliwa milango iliyojaa abiria, wapita njia wanaonekana kuwa wanapita nyuma ya kuona mawaya taa trafiki na majengo ya ghorofa.

Jukuwa, mabasi ya kusafirisha abiria yanaonekana kuwa yameegeshwa kando ya barabara. Mle, unaweza kuona kuwa kuna saa aina wa mji ambao unaonekana. Angalau wapita njia wanaonekana kuwa wanapita.

Sehemu ya mji. Afisa wa trafiki ambaye amevalia vesti ya rangi ya kijani, wengine wanaonekana wako katika gumzo. Magari ya kusafirisha abiria yanaonekana kuwa yanapita. Nyuma, mijengo ya ghorofa inaonekana.

Sehemu ya mji, barabara kuu inaonekana kuwa lina sheheni, malori magari ya kibinafsi hadi pikipiki, mijengo ya ghorofa hata za barabara, angalau watu wanaonekana.

Sehemu ya barabara kuu, mbeleni inaonekana kuwa kuna daraja. Sainichapisho aina ile ya kutangaza, chapisho ya waya ya stima, na pia magari ya watu binafsi na watu wanaonekana.

Sehemu ya mji. Vilevile kunaonekana kuwa kuna mdaladala, ambalo yanangojea maabiria, vyaweze kusafiri. Mijengo ya ghorofa, yanaweza kuonekana. Wapita njia pia, wanaonekana wakipita.

Jukwaani, basi la rangi ya samawati, inaonekana limeegeshwa kando ya barabara. Mlangoni kunaonekana kuna saini chapishwa linaloonyesha sehemu basi lina safirisha abiria. Vile vile mwanaume anaonekana kuwa anashuka kutoka basi hilo.

Jukwaani, basi ambalo linaonekana liko na rangi tofauti tofauti limeegeshwa kando ya barabara linaonekana kuwa limejaa abiria. Pale kuna wapita nji ambao wanaonekana wanapita. Kwa umbali saini chapisho na mijengo ya ghorofa yanaonekana.

Sehemu ya mji. Upande mmoja, daladala yanaonekana kuwa yameegeshwa. Upande mwingine ni magari ya watu binafsi. Kuna mijengo ya ghorofa na saini chapisho inayosoma Meru express shuttle linalo onekana.

Jukwaani. Gari aina la daladala angalau ya kusafirisha abiria linaonekana kuwa limewekwa saini chapisho linalosoma Narok Direct . Vilevile kunaonekana kuwa kuna wapita njia. Jengo ya ghorofa pia linaonekana.

Jukwaani, mabasi yanaonekana kuwa yameegeshwa kando ya barabara. Saini chapisho inaonekana ya kuonyesha sehemu hii inapeleka wateja. Barabara inaonekana limesheheni watu.

Jukwaani, daladala ya kusafirisha abiria yanaonekana kuwa yameegeshwa, milango zao zikiwa zote zinaonekana zikiwa zimefunguliwa. Vilevile, kuna baadhi ambavyo vimeekelewa saini chapisho hapo juu. Afisa wa trafiki anaonekana na mijengo ya ghorofa pia inaonekana.

Sehemu ya mji vilevile ni jukwaani, angalau kuna daladala ambavyo vimeegeshwa pale vinavyongoja mabiria vilevile nyuma jengo ya ghorofa na wapitanjia wanaonekana.

Sehemu ya mji, afisa wa trafiki waonekana wako kazini mle kwa barabara magari ya watu binafsi na ya kusafirisha abiria yanaonekana watu wakiangaliwa wakiwa wamekaa chini.

Jukwaani, daladala yanaonekana kuwa yameegeshwa kando ya barabara. Daladala yenye sahani ya nambari KBB 091W,linaonekana kuwa limeekwa sehemu chapisho mle juu ya kuonyesha pahali au sehemu inasafirisha abiria.

Sehemu ya mji. Mabasi yakusafirisha abiria yanaonekana yameegeshwa. Mengine yakiwa katika mwendo. Mijengo ya ghorofa, wapitanjia, waya ya stima na senii chapisho yanaonekana.

Jukwaani, daladala inaonekana kuwa imesimamishwa kungojea wateja. Daladala moja ambalo liko na sahani ya nambari KAP 273U linaonekana kuwa limewekelewa chapisho ambalo linalosoma White House, Mtindwa, ambalo linapeleka abiria.

Sehemu ya barabara kuu. Barabara liko na leni mbili ambazo zote zimesheheni magari. Kwa umbali taza barabara, vijengo vya nyumba na maghorofa na post za sitima na mazungumzo yanaonekana.

Sehemu ya barabara kuu. Upande moja ni masheni ya gari yako katika mlolongo. Pande mwingine magari yanaonekana tu yakipita. Kwa umbali mtii, majengo ya ghorofa, wapitanjia, taa za barabara yanaonekana.

Jukwaani mabasi ya kusafirisha abiria yameegeshwa kando ya barabara. Mwanaume ambaye amevaa mavazi ya rangi kijani anaonekana kuwa ameshikilia sehemu chapisho inayoonyesha sehemu au pahali hizo magari yanasafirisha abiria.

Jukwaani mabasi ya kusafirisha abiria yameegeshwa kando ya barabara. Inaonekana kuwa Kuna mwanaume, ambaye amemshikilia signi cha picha, inayo onyesha bei na sehemu ambayo mabasi hayo yanapeleka watu na abiria.

Sehemu ya mji vilevile sehemu pia ya barabara kuu kunaonekana kuwa barabara imesheheni magari inayoonekana kuwa yako katika mlolongo. Mijengo ya ghorofa, taa za barabara na pita njia wanaonekana.

Sehemu ya barabara kuu, ambalo linaonekana liko na leni tatu, na hizo leni zimesheheni magari. Taa za barabara, miti, mijengo ya gorofa na wapita njia wanaonekana.

Sehemu ya mji magari aina ya kubebea abiria na watu binafsi yanaonekana kuwa yanapita inaonekana kuwa kuna basi ambalo linangojea wateja wapande . Maghorofa yanaonekana kwa umbali.

Sehemu ya mji basi ambalo likona abiria wengine wanaonekana kuwa wamekaa ndani chini na angalau wengine wanashuka. Apo inje unaweza kuona watu wanaonekana wako katika gumzo, nyuma ni jengo ya gorofa angalau na mimea yanaonekana

Mjini, sehemu chapishwa na nkana limefunguliwa kwa jiti, likionyesha jina Mombas, Utawala, Airways na nambari 80 zinaonekana. Magari ya watu binafsi, pamoja na majengo ya ghorofa, yanaonekana.

Jukwaani, magari ya kusafirisha abiria, kama vile basi yameegeshwa kando ya barabara. Basi, ambayo mlangoni imebanwa saini chapisho ya kuonyesha pahali inasafirisha, kama vile Nyayo gate inaonekana.

Jukwaani, angalau watu wanaonekana wakipitapita. Majengo ya ghorofa na mti unaonekana. Daladala ya rangi ya njano, imefunguliwa mlango, na pale mlangoni, limebanwa saini chapisho.

Jukwaani, magari ya kusafirisha abiria yameegeshwa kando ya barabara. Kuna basi ambalo mlangoni kuna chapisho linaonyesha sehemu ambayo linasafirisha kama Westland, Kangemi, Uthiru, Kopa, Kiino na kadhalika.

Barabarani, mwanamke ambaye amevalia mavazi ya kijani kibichi, amesimama katikati ya mabasi aina la Metro Trans yanaonekana yakipita. Mazingira yanaonesha mijengo ya ghorofa, miti, na wapita njia.

Njia ya kugeukia magari ipo kando ya barabara. Kuna basi limeegeshwa kando ya barabara hiyo, na lina bango lililowekwa upande wake likionyesha maeneo ambako basi hilo linapeleka abiria, kama vile Juja, Thika na Makongeni. Kwa mbali, majengo ya ghorofa yanayoelekeza njia yanaonekana.

Jukwaani, mabasi ya kusafirisha abiria yanaonekana yameegeshwa kando ya barabara. Mwanaume ambaye amevalia shati nyeupe ameshikilia mkononi saini chapisho ya kuonesha pahali magari hayo yanapeleka abiria.

Barabara kuu ambalo liko na njia mbili ya magari ya kupitia. Magari ya watu binafsi, lori, basi, taa za barabara, daraja, wapita njia, na mijengo kadhalika, yanaonekana.

Jijini kuna basi kadhaa yanaonekana yako katika mwendoni na nyinginezo ambayo yameegeshwa kando ya barabara. Wapita njia, mijengo ya ghorofa na miti yanaonekana kwa umbali.

Sehemu ya mji. Afisa wa trafiki ambao wamevalia mavazi ya rangi ya kijani na kofia waonekana kuwa wanaeleza magari na wapitanjia kuvukishwa barabara. Magari ya watu binafsi na magari ya kusafirisha watu. Mijengo ya ghorofa na miti pia inaonekana.

Jukwaani, mabasi ya rangi ya kijani yameegeshwa kando ya barabara. Tunaeza kumpata mwanamke mmoja ambao ameshikilia saini chapisho ambayo inaonesha pahali basi hizo zinasafirishana.

Sehemu ya barabara. Kuna ishara za barabara kadha ambayo yanaonekana. Magari ya watu binafsi, basi, lori, chapisho, na taa za trafiki yanaonekana.

Mjini magari ya kusafirsha abiria yameegeshwa kando ya barabara. Wapita njia, pikipiki, mijengo ya manyumba, chapisho yanaonekana. Saini chapisho ambayo inasoma Githurai, Kahawa yanaonekana.

Barabara kuu, ambalo magari ya watu binafsi , daladala, basi, yanapitia. Tunaeza kumuona mtu ambaye anasukuma toroli. Mimea kama vile miti, chapisho yanaonekana.

Sehemu ya mji. Barabara kuu limesheheni mabasi, daladala, lori, na wapita njia. Kwa umbali, majengo ya ghorofa, miti, taa za barabara yanaonekana.

Jukuani daladala imeegeswa kando ya barabara. Ni jengo ya nyumba inaonekana kuwa kuna sign chapisho inaosoma kwa juu power tool Safiricom Sunat Enterprise yanaonekana, angalau wapita njia waonekane wakipita.

Sehemu ya barabara ambalo magari ya watu binafsi, basi, pikipiki yanapita. Daraja, taa za barabara, miti na wapita njia wanaonekana.

Jukwaani, saini chapisho inaonekana imewekelewa juu ya daladala, ambayo inasoma, Nakuru Direct. Kuonekana kua na waya, mijengo ya maghorofa, wapita njia ambao wanapita.

Magari ya kusafirisha abiria yamesimamishwa katika jukwaa. Wapita njia wanapita. Mijengo ya ghorofa. Sehemu chapishi inayosoma Nakuru Direct yanaonekana.

Barabara kuu yenye magari mbali mbali kama malori, magari madogo na van yakiendelea na safari. Upande wa kushoto kuna miti mingi ikionyesha mazingira ya kijani. Kwa umbali watu wanaonekana wakitembea.

Basi ya rangi nyekundu imesimamishwa katika jukwaa. Saini cha picha, taa za barabara, waya na mijengo ya ghorofa inaonekana. Watu wanaonekana wakipita.

Mwanaume ambaye ameshika sehemu chapisho anaonekana akiashiria mtu. Basi yamesimamishwa katika jukwaa. Saa la mji, chapisho, miti inaonekana kwa umbali. Wapitanjia wanapitapita.

Basi yenye jina City Shuttle yenye sahani ya nambari KCW 126W , imesimamishwa kando ya barabara. Steni chapisho inaonekana kuwa mlangoni. Mjengo ya nyumba yanaonekana kwa umbali.

Barabara kuu lori, basi magari ya watu binafsi daladala yanaonekana yakipita . Mwanamme ambaye amevalia shati ya rangi ya manjano anaonekana akisimama katika kituo cha basi

Barabaraba kuu imesheheni daladala pikipiki magari ya watu binafsi, lori, basi. Taa za barabara, inaonyesha rangi nyekundu. Mijengo ya ghorofa, taa za barabara na miti inaonekana.

Picha inaonyesha barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji ambapo watu wanatembea wengine wakisubiri magari ya usafiri. Kuna basi yenye mchoro wa kuvutia na maafisa wa usalama barabarani wanaonekana wakisimamia shughuli.

Basi ambalo likona abiria limesimamishwa katika jukwaa , saini chapisho, miti, mjengo wa ghorofa unaonekana. Dala dala nyeupe limesimamishwa wapita njia wanapitapita.

Picha, inaonyesha magari ya usafiri ikienda barabarani karibu na daraja la juu eneo linaonekana kuwa la mjini lenye miundo mbinu ya kisasa ya barabara na madaraja.

Basi ya rangi ya samawati ambayo iko na michoro ya kuvutia imeegeshwa kando ya barabara. Kuna mtu ambaye ameshikilia saini chapisho ambayo inasoma Kirigiti sabini. Wapita njia wanaonekana wakipita.

Barabara kuu imesheheni basi, magari ya kibinafsi daladala wapita njia. Taa ya trafiki inaonekana ikiwaka nyekundu mijengo ya nyumba , miti, taa za barabarani zinaonekana.

Mabasi yamesimamishwa katika jukua, afisa watatu wa trafiki wako katika gumzo, wapitanjia na bodaboda wanaonekana wakipita, mijengo ya ghorofa, taa za barabarani zinaonekana.

Kituo cha magari, basi kadha wa kadha zimeegeshwa kando ya barabara. Polisi wa trafiki anaonekana wakiwa katika gumzo na mwanaume. Mijengo ya ghorofa na miti inaonekana.

Picha hii inaonyesha barabara ya jiji, yenye msongamano wa magari hasa mabasi yenye rangi na michoro ya kuvutia. Watu wanaonekana wakivuka barabara, wengine wamekaa chini. Huku afisa wa trafiki akielekeza magari.

Basi imesimamishwa katika jukwaa. Kuna saini chapishwa inalosoma: Lopha Travels, ByPass, GreenSpots, Kamaki's, Kamaki's Corner imesimamishwa. Jengo ya nyumba, radala na mwavuli inaonekana.

Daladala imesimamishwa katika jukwaa yakifuatana. Wapita njia wanapita. Kuna mjengo wa ghorofa ambao uko na saini chapishwa, Salama Chemist, inaonekana.

Kuna makanga ambayo anaonekana amesimama katika mlangoni wa basi ya jina Marcos. Kuna daladala moja ambayo umesimama hapo. Mbali kunaeza ona mwanga wa barabarani. Kuna lori na magari ya watu ambayo zinapita katika barabara kuu.

Magari ya watu binafsi, magari ya usafirishaji, lori, zinapita katika barabara kuu ambayo iko na lane tatu. Mbeleni kuna ghorofa, daraja, kuna ng'ombe na kuna taa za kumulika barabara.

Basi kadhaa wa kadhaa zimesimama katika jukwaa. Kunaonekana kuwa wanaume wawili wenye wamevalia shati za samawati wanasimama wakizungumza. Taa za trafiki zinaonekana kuwa. Kwa mbali unaweza ona ghorofa. Kuna wapita njia ambao wanapita pita.

Mwanamke ambaye ameshika saini chapisho, yenye nambari thelathini na nne. Wapitanjia waonekana wakipitapita. Basi mbili yamesimamishwa katika jukwaa. Ghorofa na mti, inaonekana.

Daladala yenye sahani ya nambari KBB 091W laonekana limesimama kando ya barabara. Watu wawili wanaonekana wanashiriki katika gumzo. Kwa umbali kunaonekana ghorofa.

Magari ya kubeba abiria yaonekana yamesimamisha katika jukwaa. Taa za barabara, ghorofa, mti, unaonekana kwa umbali. Wapita njia wanaonekana wakipitapita.

Katika pande moja barabara kuu, kunaonekana kuwa na msongamano wa magari. Taa za barabara, miti, ghorofa unaonekana kwa umbali. Wapita njia wanaonekana wakivuka barabara.

Gari la rangi nyeusi linaonekana likipita. Basi kadha wa kadha zinaonekana zimesimama. Kwa mbali kuna gorofa. Kuna bodaboda ambaye amebeba mtu. Ofisa wawili wa njia wanaonekana wakipita.

Lori la taka ambalo liko na maandishi kando linalosoma 'lesmik isili green and clean'Linaonekana kuwa limesheheni taka ambayo yamejazwa katika gunia.

Sehemu ya mji, lori ya rangi ya kijani inaonekana kua nyuma imefungwa gunia kadha wa kadha, juu unaweza kuina angalau kuna watu kwa umbali ni jengo ya ghorofa na mabasi yanaonekana.

Mtaro umechimbwa. Unaonekana kuwa kuna maji ambayo yako pale hayasongi. Bomba konde ya rangi ya kijani yameonekana. Kwa umbali, kumeonekana kuwa kuna watu na mijengo ya ghorofa na tenki yanayoonekana.

Biwi la taka limetapakaa. Kunaonekana kuwa kuna mijengo ya nyumba ya rangi tofauti kama vile rangi ya samawati na rangi ya njano. vilevile kuna mmea wa rangi ya kijani ambao unaomea.

Mtaro unaonekana kuwa umechimbwa. Kunaonekana kuwa kuna maji ambayo hayasongi. Pale mbele tunaweza kuona vifaa vinavyokaa kama tengi nyeusi na mjengo aina wa ghorofa. Waya za stima na post zao za stima yanaonekana.

Lori la taka linaonekana kuwa limebeba na limesheheni takataka angalau kuna watu amabo wanaonekana wamekalia juu ya hizo taka. Nyuma yake unaweza pata kuwa kuna mjengo ambao jina Hotel linaonekana.

Duka la kuuza maji. Ukutani michoro ya picha kuvutia yanaonekana. Machupa ya kunywa maji yanachuuzwa ndani ya duka hili kando yake unaweza kupata kuna michongo ambayo yamevalishwa mavazi.

Picha linaonyesha eneo lililojaa taka aina mbalimbali kama plastiki, karatasi na chupa. Uchafu huu unaadhiri mazingira kwa kuharibu mandhari na kusababisha hatari za kiafya kwa wakazi wa karibu.

Tenki mbili yenye rangi nyeusi yamesimamishwa. Bomba ya rangi ya kijani inaonekana ikipita ardhini. Ndoo ya rangi nyeupe imesimamishwa kando ya ukuta. Chapishwa mbili unoanekana.

Tanki nyeusi, yenye jina Vectus, inaonekana limesimama, ambayo bomba wa rangi ya kijani inaonekana. Kando kuna mtungi wa rangi wa njano. Lango la rangi ya samawati linaonekana.